Masaa ya mchana ndani ya duka la kuuziwa mavazi, vitambaa pamoja na vyombo vingine vya kitamaduni. Una miti iliyopandwa ndani ya vichupa vidogo vya plastiki inayoonekana .Taa zimeweshwa.

Jumba la kuuzia mavazi katika duka. Yapo yaliyoanikwa kwenye waya. Mtu mmoja ameshikilia shati jeusi lililo na mchoro wa mdomo umefunguliwa . Masaa ya mchana.

Duka kubwa la kuuzia mavazi lina nguo zilizoanikwa kwenye waya . Ndani ya chuma za kabati zilizopangwa juu yake kuna viatu vya aina mbali mbali kuna kibao chenye maandishi .

Ndani ya duka kubwa la kuuzia mavazi yapo yaliyoangikwa kwenye waya. Mengine yamekunjwa na kuwekelewa juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao. Ukutani kuna mabango yaliochorwa uso wa binadamu.

Ndani ya duka la kuuzia mavazi kuna makabati yaliyopangwa kaptura pamoja na shati za wanaume. Zingine zimekunjwa na kuwekwa ndani ya masefu madogo. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwenye ukuta mweupe.

Katika sehemu ya kuuzia mavazi kwenye duka la nguo, vibonzo vilivyo chongwa kama binadamu vimesimamishwa na kuvikwa mavazi. Madirisha marefu, yenye vioo na makabati mengine, sakafu la kijivu.

Duka dogo la kuuzia mavazi. Yako yaliyoanikwa kwenye waya ndani ya sanduku la kabati. Mengine yamekunjwa. Juu yake kwenye kabati nyeupe, kuna picha mbili.

Sehemu katika duka kubwa la kuuzia mavazi. Makabati makubwa yaliyopangwa kwa foleni meupe. Sare zilizokunjwa na kupangwa vizuri kando kwa kando ndani ya kabati. Kibao kilichoandikwa bei kipo juu na taa yamewashwa.

Duka kubwa la kuuzia mavazi ya wanaume. Nguo yamewekwa kwenye sefu pamoja na viatu na makabati makubwa meusi, mianga imewashwa, kuna giza kwa mbali. Kiti cha wateja cha kukalia.

Sehemu katika duka kubwa la kuuzia manguo. Kuna sare za wanawake na wanaume zimewekwa kwenye vichuma. Mataa yamewashwa ili kuleta mwanga. Sakafu imeundwa kwa taili za vijisanduku.

Duka la kuuza mavazi la Zoya. Madirisha ya vioo yapo wazi. Taa zimewashwa ili kuongeza mwanga. Vibonge vilivyochongwa kama mwanadamu vimesimamishwa juu ya stuli na kuvikwa mavazi huku vingine vimekaa kwenye viti.

Duka la kuuzia sare za wanaume limepanga mashati yaliyokunjwa na kupigwa pasi juu ya meza ambayo imetengenezwa kwa mbao. Kuna kibao kinachoashiria bei. Stima zimewashwa ili kuleta mwanga.

Duka kubwa la kuuzia mavazi la woolworths. Madirisha na milango ya vioo. Taa zimewashwa ili kuleta mwanga. Michongo iliyochongwa kama binadamu imevikwa mavazi, mengine yamewekwa kwenye sefu.

Dukani sehemu ya kuuzia mavazi. Yamepangwa mashati ya wanaume yaliyopangwa kwenye foleni. Viatu pia vinaonekana. Mataa yamewashwa na vitambaa vilivyopangwa makabatini. Mazingira yake ni masaa ya mchana.

Sehemu ya duka inayoonekana kuuza vitu vya kitamaduni na vya thamani vina mchongo mweusi unaofanana na mwanadamu uliovishwa kofia pamoja na miwani na kufungwa leso kiunoni.

Sehemu ya kuuzia mavazi sare za wanawake na wanaume kaptura pamoja na fulana .Viatu vyeupe, vieusi na vyekundu. Mhudumu amekaa akichagua mavazi.

Duka la kuuzia mavazi. Lina sare za aina tofauti. Kuna kibao cha bei. Wafanyibiashara wahudumu na wateja wanapakua. Taa zimewashwa ili kuongeza mwanga. Ni masaa ya mchana.

Chumba ndogo cha kuuzia mavazi na vibozo vya mchongo vilivyosimama karibu na dirisha la kioo. Vimevalishwa mavazi marefu kama dera huku mengine yameangikwa kwenye chuma kando ya ukuta.

Sehemu ya maegesho. Ipo gari dogo la kifahari la kibinafsi. Masaa ya mchana, jua limewaka, kuna kivuli. Miji inaonekana pamoja na majengo mengine, imezungukwa na ua wa ukuta na nyaya za stima.

Matatu nyeupe yenye muundo wa kisasa imeegeshwa kwenye uwanja mkubwa wa kijani kibichi. Nyuma yake kuna jengo la mabati. Mti unaonekana kwa umbali. Mawingu yako angani masaa ya mchana.

Gari dogo la kibinafsi lenye rangi ya kijivu na muundo wa kisasa wa kuvutia, limeegeshwa kwenye uwanja wa kijani kibichi. Kando yake kuna magari mengine. Miti mirefu inaonekana kwa mbali. Anga ni safi, halina wingu hata moja.

Gari jeupe lenye muundo wa kisasa wa kuvutia linapita barabarani. Mataa ya mbele yamewashwa . Jua limewaka . Miti mirefu iko kando kando. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Magari mengi madogo ya kibinafsi meusi yenye muundo wa kisasa yameegeshwa kwenye sehemu moja iliyozungukwa na ua wa ukuta. Miti mirefu pamoja na ghorofa za kifahari zinaonekana nyuma yake.

Gari dogo jeupe la kibinafsi la muundo wa kisasa limeegeshwa kando ya barabara karibu na bustani ya miti ya kijani. Jua limewaka masaa ya mchana. Kuna kivuli.

Gari la kibinafsi nambari ya usajili KAS limesimama kando ya barabara ya lami. Huku jua limewaka masaa ya mchana . Kiwanja cha nyasi kinaonekana karibu.

Magari mengi madogo ya kibinafsi yenye muundo wa kisasa wa kuvutia yameegeshwa ndani ya jengo kubwa la maonyesho lenye sakafu, paa na ukuta wa rangi nyeupe.

Gari ndogo la kibinafsi leusi lenye muundo wa kisasa, nambari ya usajili KDK limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi za kijani Kuna majengo karibu .Miti inaonekana kwa mbali masaa ya mchana .

Gari ndogo la muundo wa kale la kibinafsi limeegeshwa kando ya bustani la kijani kwenye sakafu ya kijivu. Lina mataa makubwa. Masaa ya mchana

Matatu ya huduma za kibinafsi yenye muundo wa kuvutia wa kisasa imeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi miongoni mwa magari mengine. Wakati wa mchana jua limewaka. Miti mirefu inaonekana karibu.

Gari dogo la rangi ya kijivu la kibinafsi limeegeshwa kwenye kivuli karibu na kituo cha kujazia mafuta. Yapo mengine yanaonekana kwenye foleni. Lori kubwa jeupe liko nyuma yake. Watu wamesimama karibu. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchanga jua limewaka. Matatu dogo la muundo wa zamani limeegeshwa kando ya ukuta. Kuna kivuli chini yake na mpira wa kupitishia maji. Lina mataa na rangi iliyo chakaa.

Matatu nyeupe yenye muundo wa kisasa imeegeshwa kwenye uwanja mkubwa wa nyasi za kijani. Nyuma yake kuna jumba ndogo la mabati linaonekana, miti pamoja na bustani. Anga lina mawingu machache, masaa ya mchana.

Gari la kibinafsi limeegeshwa karibu na ukuta masaa ya mchana. Lina viti vinne vya rangi ya kahawia. Mlango wa dereva pamoja na wa kushoto wa abiria umefunguliwa.

Ndani ya jengo la kifahari, sehemu ya maonyesho, gari dogo lenye muundo wa kisasa leupe lenye miguu mieusi limeegeshwa. Mataa yamewashwa. Ukuta ni wa rangi nyeupe na sakafu ya rangi ya kijivu.

Masaa ya mchana. Majumba yaliyotengeneza kwa nanna ya kifahari yanaonekana kwa mbali. Miti mirefu pamoja na bustani za kijani. Gari dogo la kibinafsi jeupe limeegeshwa kando.

Gari dogo la kibinafsi lenye rangi ya kijivu limeegeshwa chini ya mti karibu na jengo. Nambari za usajili zimebanwa. Masaa ni ya mchana.

Gari jeupe lenye muundo wa kisasa, limeegeshwa pamoja na magari mengine. Majumba marefu ya ghorofa yanaonekana kwa mbali. Jua limewaka. Ni wakati wa mchana. Kivuli kinaonekana.

Jua limewaka, masaa ya mchana, gari jeupe lenye muundo wa kuvutia limesimama kwenye sehemu ya kuegeshea karibu na ukuta ulio na chuma, kivuli kinaonekana chini.

Magari mengi madogo yamebebwa kwenye lori kubwa la usafirishaji kwenye barabara kuu, anga lina mawingu jua linaweza likachomoza.

Gari dogo la kibinafsi lenye muundo wa kisasa imesimama chini ya kivuli karibu na eneo la kujazia mafuta masaa ya mchana. Jua limewaka, lori kubwa jeupe linaonekana nyuma yake

Masaa ya mchana jua limewaka. Matatu nyeupe imeegeshwa kando ya barabara, karibu na bustani ndogo. Imefunguliwa mlango wa abiria. Mti unaonekana kwa mbali, majengo marefu yanaonekana nyuma.

Gari jeusi la kibinafsi lililo na muundo wa kisasa limeegeshwa kwenye sehemu ndani ya jengo huku mataa yamewaka. Mazingira yake hasa ni ya mchana.

Matatu iliyosimama kando ya barabara nyeupe. Nyaya za stima imepita karibu. Anga ni safi, lina mawingu machache. Jua pia limewaka. Masaa yanaonekana kuwa mchana.

Masaa ya mchana eneo tulivu. Watu watatu wamesimama karibu na magari yaliyoegeshwa chini ya mti. Uwanja una nyasi za kijani kibichi.

Gari dogo la kibinafsi lenye rangi ya kijivu limeegeshwa chini ya sehemu iliyojengwa kwa mabati. Taa limening'inia kutoka kwenye paa. Mlango wa dereva umefunguliwa. Masaa ya mchana. Jua limewaka.

Masaa ya mchana, jua halija chomoza, miti na bustani zinaonekana kando ya barabara. Lori kubwa jekundu, limebeba magari madogo. Uwanja ulio na nyasi za kijani kibichi.

Gari lenye muundo wa kisasa la kibinafsi lina rangi ya kijivu. Limesimama uwanjani. Nyasi ni za kijani kibichi . Miti mirefu inaonekana kwa mbali. Watu wamesimama nje wakijadiliana.

Gari jeusi lililo na muundo wa kuvutia limeegeshwa karibu na mengine yaliyokaribia ukuta wa rangi ya kijivu . Maghorofa marefu yanaonekana kwa mbali wakati wa mchana. Jua limewaka.

Masaa ya mchana jua limewaka. Matatu pamoja na magari madogo yameegeshwa karibu na bustani kwenye nyasi ya kijani. Miti inaonekana kwa mbali.

Gari safi jekundu lililofunguliwa mlango wa abiria pamoja na mlango wa dereva limesimamishwa nje ya mlango kuu iliyofungwa. Mandhari yanaonekana kuwa mchana. Kuna ukuta kando yake.

Gari jekundu lemeegeshwa kwenye sehemu karibu na jengo na ukuta. Uani umezungukwa na chuma, pamoja na nyaya za umeme. Jua halijawaka. Masaa ni ya mchana.

Magari yenye muundo ya kuvutia ya kisasa yameegeshwa kwenye sehemu kando ya barabara, anga ni safi, hamna wingu ata moja, jua limewaka, masaa ya mchana, taa zimening'inia.

Usiku wa giza, eneo la jiji, taa zimewashwa ili kuongeza mwanga. Matatu nyeupe imeegeshwa kando ya barabara. Mlango wa abiria uko wazi.

Kwenye duka la vyombo za usanii, yapo makanda yaliyowekwa kwenye makabati yaliyotengenezwa kwa mbao, na mengine yamepangwa kwenye safu. Kuna picha ndefu ya mtu aliyevalia kofia ukutani, masaa ya mchana.

Wakati wa mchana sokoni ,nyanya zilizoiva vizuri zimepakiwa kwenye vijisanduku vikubwa vya mbao. Mtu mmoja ameinama. Wafanyikazi na wafanyibiashara wamefurika maroli yameegeshwa karibu.

Sehemu yenye shughuli nyingi masaa ya mchana. Anga lina mawingu machache mabango pamoja na maandishi mengine. Nyaya za stima zimepita juu ya barabara. Yapo mabasi yaliyoegeshwa kando, watu wamejaa. Gari ndogo jeusi la kibinafsi.

Wakati wa mchana, jua halijawaka. Mazingira ya mvua au baridi sokoni. Wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao, wengine wana mboga za kienyeji. Wanunuzi pamoja na wauzaji, wanashauriana. Magari madogo ya kibinafsi, yanaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana, eneo la soko, bidhaa vya shambani vimepangwa chini kwenye sakafu. Nyanya ,matunda na vitu vingine. Wauzaji wamekalia viti vilivyotegenezwa kwa mbao. Wanunuzi wanatembea.

Masaa ya mchana mandhari ya sokoni. Yupo mwanadada aliyekaa ndani. Matunda yamepangwa kwenye meza kando yake. Kreti za nyanya pamoja na vitunguu. Magunia ya bidhaa za shambani, viazi zilizo kwenye kasuku.

Masaa ya mchana kwenye sehemu ya soko bidhaa za shambani zimepangwa. Kuna nyanya za rangi nyekundu na zingine samawati. Kuna vitunguu pamoja na matunda na viazi vitamu.

Sehemu ina bidhaa zilizotoka shambani. Kuna karoti, nyanya nyekundu na zingine za njano. Kuna maharagwe yaliyokaa kwenye kasuku, kitunguu vya mviringo, matunda ya ndimu, pamoja na pilipili hoho.

Masaa ya mchana. Wafanyibiashara wadogo waliotandika bidhaa chini kwenye sakafu wamekaa karibu na majengo yaliyowazunguka. Watu wanapita barabarani. Ghorofa refu jeupe.

Sokoni eneo limetengwa kwa ajili ya kuuza bidhaa za shambani na mbegu zilizojaa kwenye machupa zimesiagwa. Mhudumu amesimama akimtazama mnnunuzi. Paa limejengwa kwa mabati. Mazingira ni masaa ya mchana.

Duka lina vyombo vya kitamaduni. Taa zimewaka mezani Vikombe vilivyo chongwa na michongo mingine. Picha zimewekwa ukutani zikiashiria utamaduni.

Sehemu isiyo ya wazi iliyo na michongo mingi ya mwanadamu na wanyama. Kuna picha zilizochorwa za kitamaduni. Vyombo vilivyoundwa kwa ngozi ya ndovu na ngombe vimeanikizwa ukutani.

Sehemu ya ndani ya soko iliyojengwa kwa jiwe. Taa zimewaka ili kutoa mwanga. Matunda na bishaa za shambani zimejaa, ,andizi, maembe, tikitimaji na avokado. Wafanyabiashara wamejaa.

Soko limejengwa kwa mabati na liko kwenye eneo wazi. Kuna bidhaa za shambani zinazoonekana, mandizi yaliyoning'inia ,matunda, maembe, nyanya na vitunguu ambavyo vimeekelewa juu ya meza zilizotegenezwa kwa mbao.

Maua yenye umbo na rangi tofauti yamewekwa ndani ya mifuko ya plastiki, masaa ya mchana, Mengine ni ya kijani kibichi, mengine meupe, mengine ya samawati.

Soko kubwa linauza bidhaa za shambani, mna popo, mandizi, mananasi, avocado na mtu aliyekaa chini na kushika kichwa amevalia kofia, mazingira ni ya mchana.

Masaa ya mchana, jua limewaka. Eneo la kuuzia bidhaa. Miti imezunguka soko. Maghorofa marefu yanaonekana kwa mbali, vyombo kama vya uchungaji, na bakuli za jikoni zimeanikizwa kwenye chandarua.

Sehemu ya soko yenye shughuli nyingi. Watu wamejaa. wafanyi biashara wamekaa kwenye sehemu zao. Jengo la soko linaonekana limezungukwa na ukuta. Jua limewaka masaa ya mchana.

Sehemu inayohifadhi mkusanyiko mkubwa wa picha zilizochorwa kwa mkono. Zipo zinazoonyesha mtoto akiwa mgongoni ,simba akiwa kichakani pamoja na ndovu akiwa msituni.

Sehemu ina shughuli nyingi. Sokoni ,wauzaji na wanunuzi mkokoteni umesimama barabarani ,magari yameegeshwa ghorofa refu ,anga lina mawingu masaa ni ya mchana.

Wakati wa mchana. Sehemu ya duka ya kuuza bidhaa ina viatu vya wanawake . Kibao cha bei kimebandikwa na nguo mengine yanaonekana kwa mbali. Wanunuzi wamesimama karibu.

Eneo la sokoni lenye bidhaa za shambani. Nyanya, karoti na kitunguu pamoja na wahudumu wakiwa hudumia wateja. Leso na kanga vimeanikwa kwenye duka lililo karibu.

Masaa ya mchana, eneo kama soko limejaa vyombo vya kitamaduni. Leso, ngoma, uteo, bendera refu linaonekana kwa mbali. Watu wameketi kwenye viti.

Eneo la sokoni, bidhaa tofauti kutoka shambani zimeanikwa. Machungwa, tikitimaji, mandizi, nyanya, tunda ya nyanya, zimeekelewa juu ya kreti za mikate.

Bidhaa za shambani kama vile pawpaw , tikitimaji, mandizi, avokado zimejaa sokoni. Wauzaji na wanunuzi wamefurika. Watu wameketi na wengine wamesimama. Masaa ya mchana.

Eneo karibu na maduka ya soko, gorofa linaonekana kwa mbali. Lina rangi ya kijivu. Anga lina mawingu. Nyaya za stima zimepita karibu. Watu wana shughuli za ununuzi. Mandizi pamoja na bidhaa zingine za shambani zimepangwa kwenye kreti.

Maghorofa mawili marefu, moja lina rangi ya kijani na jingine jeupe yamesimama karibu na mti. Anga lina mawingu machache masaa ya mchana. Ukuta wa mawe umezunguka majengo.

Maghorofa ya kitamaduni yaliyojengwa kwa mbao na paa za nyasi. Masaa ya mchana, jua limewaka, anga halina wingu hata moja. Sakafu ya rangi ya kijivu.

Wakati wa mchana, anga lina mawingu machache. Jua limewaka, maghorofa marefu yaliyoambatana yamejengwa na kupakwa rangi nyeupe. Umeuzunguka ua wa ukuta. Mti unaonekana kando. Mbele yake kuna uwanja mdogo wa nyasi.

Masaa ya mchana. Eneo lina majengo ya kifahari, mengine yana madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo. Eneo la kupigia mpira wa basket , bustani na wanja wenye nyasi za kijani.

Ghorofa refu lilojengwa na muundo wa kisasa la kuvutia, limejengwa karibu na bustani na miti mirefu ya kijani. Wakati wa mchana, anga lina mawingu machache, jua limewaka.

Masaa ya mchana, anga ni safi halina wingu hata moja. Jua limewaka. Maghorofa ya kifahari yaliyozungukwa na ua wa ukuta, uwanja ulio na nyasi zilizokauka pamoja na zingine za kijani. Mimea ya shambani kama vile mandizi imemea kwenye sehemu moja.

Masaa ya mchana. Anga ni safi halina mawingu. Maghorofa marefu yanaonekana kwa mbali. Ploti ndogo pamoja na ua wa ukuta zipo karibu na uwanja wa nyasi. Sehemu moja ina mchanga mwekundu.

Masaa ya mchana, anga lina mawingu machache, nyaya na vikingi za stima zimepita karibu na majengo ya kibinafsi ya kifahari yaliyojengwa karibu na miti. Kuna ua wa ukuta umezunguka majengo hayo ambayo una lango kuu.

Masaa ya mchana anga lina mawingu machache. Eneo la makazi ya kibinafsi ya kifahari, majengo yaliyopakwa rangi zinazofanana. Ina bustani dogo lililo karibu. Barabara imezunguka eneo.

Masaa ya mchana jua linawaka kwenye eneo la majengo, ghorofa lililojengwa kwa muundo wa kuvutia, limezungukwa na ukuta. Kando yake kuna uwanja mdogo wa nyasi.

Masaa ya mchana, jua limewaka anga lina mawingu machache. Majumba marefu yana chuma zilizoning'inia mengine yana kamera. Jengo lenye rangi ya kijani kibichi pamoja na mti unaonekana karibu.

Masaa ya mchana, jua limewaka, anga halina mawingu. Nyaya za stima zimepita karibu na jengo lililopakwa rangi ya kupendeza. Maandishi yameandikwa kwenye kibao ukutani.

Masaa ya mchana, eneo lina majengo ya kifahari ya kibinafsi yaliyo karibu na uwanja mkubwa ulio na nyasi zilizo kauka . Masaa ya mchana , anga lina mawingu machache, jua limewaka.

Ghorofa refu lenye rangi ya kijani, lina madirisha na milango yaliyotengenezwa kwa vioo na chuma. Lina maandishi, masaa ya mchana jua limewaka anga halina wingu.

Ghorofa lililojengwa kwa muundo wa kuvutia lina bustani ndogo pamoja na eneo la kuegesha magari. Baiskeli limesimama kando, masaa ya mchana, jua limewaka.

Ghorofa refu, lililojengwa kwa muundo wa kuvutia wa kisasa limepakwa rangi nzuri. Masaa ya mchana, anga lina mawingu machache. Jua limewaka . Kuna kituo cha kujazia mafuta karibu. Maandishi yameandikwa kwenye ukuta.

Jengo kubwa linaloendelea kujengwa likiwa na nguzo za saruji na muundo wa paa wa chuma. Jua linaonekana likichomoza au kuzama nyuma ya jengo ikiangazia anga mbele yake. Kuna mimea yenye maua ya chungwa. Inaonekana kama eneo la ujenzi katika mandhari ya wazi.

Ghorofa refu zilizojengwa kwa muundo wa kuvutia zinaonekana karibu na bustani na miti midogo. Nyaya za umeme zimepita karibu na jengo. Anga ni safi; hamna mawingu, jua limewaka, mazingira ni ya mchana.

Masaa ya mchana, jua limewaka, anga halina mawingu mengi, maghorofa matatu yaliyobanana pamoja yana madirisha ya vioo. Mabango yameandikwa maelekezo ya maduka na biashara zilizo hapo.

Masaa ya mchana ni nyumba la kifahari la kibinafsi lililo na paa ya rangi ya kijivu liliojengwa, inadarisha kubwa za vioo. Masaa ya mchana mawingu machache angani ,jua limewaka kuna kivuli.

Masaa ya mchana, anga halina wingu hata moja, jumba lililojengwa la ghorofa liko katikati ya bustani na miti mirefu, jua halijawaka.

Ghorofa refu zilizojengwa kwa ustadi zimepakwa rangi ya kuvutia. Kila sehemu ya ghorofa ina kifaa cha kuzima moto. Paa limejengwa kwa mabati, pia kuna chuma za kuzuia watu kuanguka.

Ghorofa refu ililo na rangi nyekundu. anga ni safi, matawi ya miti yanaonekana kwa mbali. Nyaya za stima zimeunganishwa. Gari limeegeshwa. Jumba ndogo la mabati limejengwa karibu.

Ghorofa kubwa lenye maandishi, biye birorabora, limejengwa karibu na ploti ndogo. Kuna uwanja nyuma yake wenye nyasi iliyokauka. Anga ni safi, lina mawingu machache.

Eneo la jiji linaonekana kutoka mbali juu ya ghorofa. Jengo kubwa lililo karibu na miti ya kijani. Barabara ndogo imepita karibu. Anga hali na mawingu, masaa ya mchana. Jua limewaka.

Anga safi masaa ya mchana. Nyumba la kichina ambalo halijamalizwa kujengewa. Ukuta umepita ukilizunguka. Paa linaonekana kuwa limeundwa na nyasi.

Sehemu ya ghorofa inayoonekana kama kiwanda au makaaji ya kukodisha. Imezungukwa na ua wa mabati. Karibu kuna nyasi zilizokauka. Masaa ya mchana, mawingu machache yapo angani. Jua limewaka.

Ghorofa refu jeupe linaonekana kwa umbali masaa ya usiku. Mawingu yapo angani. Miti mirefu iliyopanga foleni kando ya barabara. Mataa yamewashwa ili kuongeza mwanga.

Magorofa marefu yaliyojengwa kwa ustadi na namna ya kuvutia, yana vioo vingi. Anga halina mawingu mengi. Nyaya za stima zimepita karibu. Kuna vyombo vya watoto vya kuchezea hapo nje.

Jumba jeupe la kibinafsi lina paa nyekundu. Limezungukwa na bustani ndogo ya ua. Maasa ya mchana jua limewaka. Mawingu machache yapo angani. Barabara ndogo imepita karibu.

Eneo la duka kubwa la biashara, limetengenezwa kwa njia ya kisasa. Viazi vimewekwa kwenye visanduku vya chuma. Kuna vitunguu, pamoja na mabango. Wahudumu na wanunuzi wapo ndani. Taa zimewaka.

Ndani ya duka kubwa ya kuuzia bidhaa sehemu imetengewa vifaa vya upishi pamoja na mafuta. Kuna kabati lililosimama karibu na kibonzo kilichojengwa kama mtoto mdogo kimevishwa mavazi.

Duka kuu la kuuzia bidhaa. Madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo na milango yapo wazi. Maandishi yamo ukutani kwenye sehemu ya kuingilia. Wafanyibiashara wamejipanga kwenye sehemu zao za kuuzia. Makabati madogo yaliyopangwa bidhaa. Taa zimewashwa.

Sehemu ndani ya duka kubwa ya kuuzia bidhaa imepangwa vitu kwenye masafu. Watu wanapita wahudumu pamoja na wanunuzi wanaonekana kwa mbali karibu na mlango wa kutokea mataa yamewashwa.

Ndani ya duka kubwa la kuuzia bidhaa, vitu vimepangwa kwenye masefu na vingine kwenye chuma za mviringo. Kuna makabati makubwa upande wa juu. Mabano na mabango yameandikwa bei. Ipo iliyoandikwa mia mbili hamsini.

Duka kubwa lina makabati na masifu yaliyogawanywa . Yamepangwa kwa foleni ,bidhaa zimewekwa ndani . Lina sakafu ukuta mweupe mataa yamewashwa masaa ya mchana.

Kwenye duka kubwa lenye bidhaa limepangwa masafu kwenye kabati kubwa jeusi. Lina vinywaji ,mafuta pamoja na vifaa vinigine, masaa ni ya usiku stima imewashwa ili kuongeza mwanga.

Duka kubwa ya kuuza bidhaa na vyakula. Imepangwa vinywaji vya chupa. Ina friji, vyakula vya mikebe, unga wa kupika. Taa zimewaka ili kueneza mwanga. Wahudumu wanawahudima wateja.

sehemu ndani ya daka kubwa la kuuzia bidhaa ina safu ndefu zilizojazwa vinywaji pamoja na vitu vingine vimegwanda kwa ukuta nyumba imewashwa mataa ya mchana na sakavu ya rangi ya kijivu.

Ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa, na vitu vilivyopangwa kwenye marafu, ndani ya makabati marefu. Vitu vya kutumika msalani na pamoja na vinywaji, vinaonekana kwa mbali. Masaa ni ya mchana.

Duka kubwa la kuuza bidhaa. Masaa ya mchana au pengine ya usiku. Taa limewaka ili kuongeza mwanga. Makabati makubwa yaliyo na mashelfu marefu yaliyopangwa bidhaa kama unga. Kuna maandishi ukutani.

Duka kubwa la kuuza bidhaa, masaa ya usiku, mataa yamewashwa. Makabati makubwa yaliyopangwa vitu. Vinywaji vimepangwa kwenye makreti vya aina mbalimbali na rangi tofauti.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa limepangwa vitu kwenye masafu. Kuna mikate, vinywaji na mafuta ya kupikia. Mfanyibiashara pamoja na wanunuzi wanaendelea na shughuli. Taa zimewashwa ili kuongeza mwanga.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa, lina sehemu ya vinywaji vilivyopangwa kwenye masafu. Mna kikapu kidogo cha magurudumu kinachowasaidia wanunuzi. Mataa yamewashwa ili kuongeza mwanga.

Duka kubwa la uuzaji bidhaa lina kibao cha ukaribishaji. Mataa yamewaka. Vitu vimepangwa kwenye safu. Wanunuzi wanaendelea na shughuli za kununua.